Hii ni bustani ya ndani. Ndani yake kuna mimea nyingi yenye majani makubwa. Huenda ni mboga kama vile spinachi au sukuma wiki zikiwa zimepandwa kwenye magunia au vyombo maalum. Mfumo wa umwagiliaji maji unaonekana kuwa wa matone au unafanana na huo. Juu kuna wavu unaoruhusu mwanga kupitia lakini pia unalinda mimea. Mazingira haya yanaonyesha kilimo cha kisasa pengine cha hydroponics au sack farming .

Hili ni bomba jeusi linalo dondosha maji, ikiashiria mfumo wa umwagiliaji au bomba linalovuja maji. Maji yanadondoka kutoka chini ya bomba hili, na Kuna mimea au majani ya kijani kibichi yaliyo karibu. Mandhari ya nyuma ni yenye ukungu, ikiashiria mazingira ya asili au bustani.

Hili ni shamba. Udongo wa shamba hili una mistari uliotengenezwa kutokana na bomba ndogo za maji. Kati ya mistari hizi, kuna mimea inayoonekana kuchipuka ikiashiria kuwa ilipandwa hivi karibuni.